Picha yenyewe iko na raha sana katika mwandamu. Mwanadamu anapopata shida kama ulemavu afaa kupatiwa fursa katika maisha yake. Wanakuzwa talanta zao kando na kuwa wako na shida wanafaa kuonyeshwa wanapendwa wakiwa na chuma zao wako tayari kucheza na kuokolea.

Shughuli ya masomo ambapo kitabu hiki imeandikwa soma, cheza na watu waishi pamoja. Hapo imeandikwa left ambayo inaamanisha kushoto, imeandikwa right ikimaanisha kulia hapa ni katika sekta ya shule.

Kukuza riadha ya ukimbiaji ni kitu muhimu sana katika nchi, wanariadha hawa wanakimbia ili kupekua bendera yao ya Kenya. Wanakimbia vizuri sana.

Ofisi mingi tofauti tofauti, ikiwa imetolewa ilani muhimu hapo chini ya kwamba, yeyeto ambaye anakuja kuwa katika sekta hii apite kwenye ofisi hizo, hiyo ni ishara tosha na ofisi ni mingi sana.

Hapa inaonyesha alama na kuashiria kwamba katika sekta muhimu ya shule, unapofika shule kama hii, lazima uheshimu na uzingatie sheria ambayo iko katika shule. Wanatueleza pia wanafanya kazi kama watu kimoja kwa umoja na kuheshimu walimu na kuheshimu wazazi na familia.

Elimu inaangaziwa kwamba hapa. Kitabu hili la competence based curriculum darasa la pili ikihusu zaidi mazingira au elimu ya mazingira. watoto hapa anajaribu kusoma ni nini anaweza pata ama ni jinsi ya kukuza jinsi ya kukuza

Elimu ya kisasa iliyoanza mbali sana, elimu ya kusoma tarakilishi au kompyuta ili kujenga kiakili na pia inasaidia kuhifadhi maalumu mingi hapa.

Walemavu wamekalia juu ya vifaa vya maalum ambao inawasaidia kusonga mahala hadi mwingine. Mbila kuachwa nyuma serikali inawakuza sana na kuwa hudumia.

Kuna mitungi ya gesi tofauti tofauti hapa. Mtu anapotaka gasi ya aina gani aja hapa na kuchagua kama ni ndogo pia unaeza ona zima moto, moto inapotokea ili kuzima io gasi ukiwakisha moto.

Sector ya ualimu, makaratasi haya mwalimu anaandika vitu muhimu ama maalum ambaye yanasaidia mwanafunzi maisha yake, na kuiandika ana andika na kalamu kisha anaweka katika ukuta ya class au darasa.

Jedwali hili linaonyesha kwamba mwalimu afaa kufanya nini katika kila wakati .Hii ni mbinu inapatia mwalimu ishara kwamba wewe unafaa kuwa hapa na ukitoka hapa unafaa kwenda hivi. Ni muhimu sana bila hili mtu hawezi fanya kazi wala mwalimu hawezi ingia mahali.

Ni sekta ya elimu, hapa vitu aina tofautitofauti zikiwa zinapangiwa, kama unavyoona zote iko ajenda mingi na kazi mingi na mahali ambapo kitu inafanyika, tarehe inayofanyika, siku inayofanyika, vitu mbalimbali.

Katika hali ya shule, shule hii ina usafi hali ya juu sana, mazingira yake ikiwa hali ya safi, ikiwa imetulia ili kusaidia wanafunzi kupata masomo yao vizuri sana bila kuwa na uchafu.

Ni katika sekta ya elimu. Hapa ni shule, shule hii ikiwa imechorwa hapo miezi katika mwaka. Shule ni muhimu katika jamii, mwanafunzi anasoma na kujitayarisha maisha yake ya kesho.

Nisomo la dini katika shule, somo hili linaangazia umuhimu wa dini katika maisha ya mwanadamu, limechorwa hapo holy bible kuangazia kwamba kuna kitabu tukufu kristo.

Ni mandhari ya shule ambayo ni safi sana shule ya aina ya ghorofa ikiwa imepandwa miti, mimea nzuri ambayo inavutia ni muhimu sana miti hizi kupandwa katika sekta yoyote watu wanafanya kazi, kuna hewa nzuri,

Ni vifaa maalum ambazo zimetengenezwa hasaa watoto wa chekechea kuchezea ili kujiburudisha na kujifurahisha baada ya masomo. Ni muhimu sana katika maisha ya shule na mtoto pia inafungua akili yake zaidi.

Ni jinsi gani anaweza kukuza maisha yake? Ni vipi mtu ataishi maisha yake ajikinge? Kitabu hii inaashiria jinsi mtu anafaa kukula ya aina gani.

Hii ni katika ofisi. Hapo kuna vifaa maalum ambayo iko ndani ya kabati. Pia naona kuna kiti hapo ndani. Hizi vifaa imeandikwa namba ndani hapo kumi na sita ingine ishirini na saba.

Ni sekta muhimu sana katika elimu kwa wanafunzi. Kompyuta ni elimu ambayo imeangaziwa sana siku hizi ili mtoto kujua undani na unje ya kompyuta. Kitabu hichi inasaidia mtot na kumtayarisha iliafanye mtihani wake wa mwisho.

Mwalimu anaweza kutumia vifaa kama hivi ya elimu hususan kwa watoto ambao wanaaza chekechea kwaza wanaoaza masomo hapa inawasaidia sana. Kubadikia hizi makaratasi kwenye ukuta ya darasa ili wajikumbushe.

Mtihani ya shule, hasa hussusan watoto wa darasa la kwanza ama masomo ya chini zaidi, hapo ikiwa imechorwa wanyama wawili tofauti...

Wanariadha kaunti mbalimbali wanakutana, kushindana na kukunza jina ya kaunti yake. Wanapokimbia wanabeba kila mtu jina na bendera ya kaunti yake. Hapo inafurahisha sana kila mtu kaunti yake kupata na kufunzu daraja ya kwanza.

Mazingira ya elimu ya shule, hapa ni mazingira masafi sana ikiwa na chumba mbili moja milango iko wazi ingine milango imefungwa pia ikionekana hapo iko na mwangaza.

Ni katika sekta ya umuhimu ya shule ambaye inaangazia umuhimu wa kukuza ngozi ya mwanadamu. Anasema wanafaa kueka usafi, watu wakionyeshwa hapo ikiwa wameuliza maswali ajibu swali ambayo ni ya ukweli.

Hapa tunaonyeshwa kwamba kwa nini tunahitaji chakula kwa nini tunataka nyama. Chakula inasaidia nini katika mwili yetu? Maji inasaidia nini katika maisha yetu?na pia kukaa katika nyumba inasaidia nini katika maisha yetu? Elimu zaidi iko na umuhimu gani na nguo iko na umuhimu gani?

Ni katika hali ya elimu iikiwa imeandikwa hapo matumizi ya hiki na hivi, mzee amesimama hapo. Hiki ni kitabu, kitabu hiki ni kizuri. watoto wawili pia wamechorwa hapo wakiwanaonyesha wakiwa na viatu, viatu hii ni kibaya kwa wingi viatu ni vibaya.

Serikali na walimu na wanasshuhuni lazima wacheze sehemu kubwa ya kukuza elimu kusaidia wanafunzi vitabu aina gani wanaweza faidika na hii maisha ya leo. Wanatakikana waletee watoto vitabu ambavyo vinawasaidia.

Wananchi wanajitokeza sana hapa wakiwa na furaha kila mtu akikuja kushangilia inchi yake ya Kenya. Hapa wanafurahi sana wanataka kusaidia na kusimama na watu wao karibu sana ili kwa kuwa shabiki na kufusu katika haja zao.

Mazingira ya safi ya shule, ikiwa imemea vizuri, ikiwa imetandazwa vizuri, hapo nje ikiwa imechorwa michoro maalum ya watoto wa chekechea shule ya chini.

Ni katika shughuli za shule. Hapa ni pa kusimama ngwarinde, hapo kuna vifaa vya kueka maji, kuhifadhi maji ikwa imeandikwa mahali ingine hapo pahala moto ikitokea watu wanapatana. Mazingira safi sana, hapa ni mahala pa masomo.

Ni shughuli ya kichakula ama mtu anapokula jinsi elimu ya mtu anafaa kula na kufanya adhabu ambapo mtu anapokula, kama unataka kukula chakula yako vizuri ili isikulete madhara unafaa kuleta tabia ghani.

Kompyuta husaidia mwanadamu kwa vitu mingi sana. Ni kama simu au rununu inasaidia mwanadamu haifadhi vitu vyake vyote vya elimu au chochote ya maisha yake katika hili.

Sekta muhimu ya shule. Ni mahali ambapo wanafunzi wanasimama gwarinde. Hapa ikiwa imeonyeshwa kwamba mtu kutakapo tokea moto mahali pa kusimama kuna pia mimea mazuri.

Ni katika sekta ya elimu, hapo ikiwa ni mazingira mazuri. Kuna vifaa ambavyo vya maalum ambavyo vimetengwa ili wanafunzi wachezee wa masomo ya chini.

Mlemavu ambaye akiwa anatembea kifaa chake maalum ya kutembea akiwa anacheza boli, hii ni mzuri akiwa amechora hapo ameandikiwa Kenya. Ni mtu anacheza bado kando na kuwa mlemavu anapatiwa nafasi ya kujifurahisha.

Ni sehemu ya kujifuza mengi hapa. Shule sababu unaona venye imechorwa hapo pale kwa hio mlango inaashiria kwamba hapa ni sehemu ya elimu. Hapa ndio mtu anakuja kukuza talanta yake ni nini atakuja kuwa maisha yake ya kesho, kitu muhimu sana.

Kuna tarakilishi mingi katika ofisi hii, ofisi inahitaji sana tarakilishi, inarahisisha kazi, kando na kutumia nguvu ya mwanadamu, mwanadamu anafaa kuhifadhi vitu yake yote ya kazi katika tarakilishi hii.

Wanariadha ni watu ambao wanategemea usawa katika nchi. Hubeba bendera na kuinua bendera ya nchi. Ni watu muhimu sana katika maisha haya. Wao ndio huongoza katika mashindano mbali mbali na kuleta rekodi mzuri katika nchi.

Masomo ya shule ya chekechea yaendelea. Ikiwa hapo imeandikwa herufi kubwa, herufi ndogo ikiwa mtoto huyu anafunzwa. Kuna kiti hapo pia ambayo mwalimu afaakukalia. Hapo juu pia imeandikwa miezi katika mwaka januari, februari na march .